Foleni nene ya magari imejitokeza barabarani kutokana na taa za kuongoza magari. Taa imewaka nyekundu kuashiria kua magari yapaswa kusimama kisha abiria wavuke barabara.

Katika jiji la Nairobi usafiri wa umma unaonekana wazi kupitia picha hii inayoonyesha matatu ikichukua abiria wanaoelekea Othaya. Watu wanatembea barabarani huku wengine wakipanda matatu na kuelekea maeneo mbalimbali.

Basi hili linasubiri abiria katika barabara kuu za Nairobi; linatoa huduma muhimu ya usafiri wa umma. Inakuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa kila siku, ambapo abiria huitegemea kufika manyumbani kwao.

Basi hili linasubiri wateja ili kuanza safari kando ya basi hii kuna manamba ambaye kazi yake ni kutangaza bei ya nauli kutangaza mahali ambapo gari linaenda na kuokota nauli.